Duka hili la nguo kuna safu ya nguo mbalimbali, na za rangi tofauti. Zianonekana kuwa mashati na fulana, na zimepangwa kwa mtindo uanowezesha mteja kuchagua kwa urahisi. Pembenii kwenye rafu kuna bidhaa zingine, huenda blanketi. Mpangilio kwenye duka hili ni wa kuvutia wateja. Sakafu ni ya udongo mwekundu.

Sehemu ya ndani ya duka la mavazi, kuna nguo zilizopangwa vizuri kwenye mabegi na nguo hizo zimewekwa kwenye mashina ya vyuma, kwenye ngazi mbalimbali. Mashati mbalimbali yalipangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu, huku upande mwingine kuna suti na makoti yaloyoninginizwa, kwenye vipande vya chuma ukutani. Mandhari ya duka hii ni safi na yenye mwanga mzuri.

Ndani la duka hili la kuuzia nguo kuna mavazi mbalimbali ambayo yamepangwa kwa muundo mzuri. Manguo haya yana rangi tofauti ,na kuna yenye yamekunjwa na kuwekwa kwenye rafu ambazo zina rangi nyeupe na mengine yametundikwa kutumia viungo kwenye kuta.

Kuna dirisha la maonyesho la duka la nguo linaloonyesha misururu ya mannequins wakiwa wamevalia mavazi mbalimbali. Onyesho hilo linaonekana kutengenezwa ili kuvutia wateja kwa kuangazia aina mbalimbali za manguo zinazopatikana.

Ndani ya duka hili la nguo kuna mavazi mbalimbali ambayo yamewekwa. Kuna nguo za aina tofauti ikiwa pamoja ni sketi, na kuna suruali na koti za rangi tofauti. Zingine zimetundikwa wakitumia viungo na zingine zimewekwa kwenye rafu.

Duka la bidhaa mbalimbali za urembo na mavazi yamepangwa kwa taratibu. Kwenye ukuta wa kushoto kuna maonyesho ya miwani ya jua, kwa safu nyingi. Wakati upande wa kulia, na wa mbele, kuna nguo, skafu, pochi, na mikoba iliyopangwa kwa utaratibu mzuri. Kuna kuta za duka zinazopambwa na picha kubwa za wanawake, waliopambwa zikionyesha aina mbalimbali ya vipodozi, au vitindo vya urembo.

Sehemu ya ndani ya duka la kisasa la mavazi. Kwenye sakafu za mbao kuna mpangilio mzuri wa nguo na viatu. Nguo mbalimbali zinazoonyeshwa zikiwemo tisheti zenye michoro ya vichwa vya mifupa, mashati, suruali na viatu vya kisasa. Mwanga wa kutosha uko kwenye taa za dari. Sakafu inaonekana ya marumaru za rangi nyeusi na nyeupe na kuna mazingira safi.

Chumbani iliyopangwa vizuri na rafu nyingi zilizoshikilia nguo, zilizokunjwa vizuri. Kuna sehemu za nguo za kuning'inia kama vile: mashati na suruali na vilevile safu kadhaa za nguo zilizokunjwa. Chumbani inaonekana kuwa ya wasaa na ilipangwa vizuri, kuruhusu upatikanaji rahisi wa aina tofauti za nguo. Hii inalenga katika kuongeza nafasi ya kuhifadhi na kudumisha utaratibu.

Ndani ya duka kubwa ya kibiashara au inawezekana kua botiki nguo na viatu mbalimbali zenye rangi tofauti zimepangwa kwenye rafu kwa mpangilio mzuri. Rafu hizi ni za rangi nyeupe na nyekundu, viatu hivi vinaweza valiwa kwenye ofisi na harusini. Kwenye dari ambayo ni ya muundo wa kisasa, kuna balbu zinazowaka na kutoa mwanga unaofanya duka hili kupendeza; mazingira ni safi.

Sehemu ya soko la mitumba ambalo linauza bidhaa mbali mbali za mavazi na viatu. Viatu ni vya aina tofauti vikiwa vimepangwa kwenye rafu upande wa kushoto huku nguo zikiwa zimening'inizwa na kupangwa kwa mtindo wa kuning'iniza au kuwekwa kwenye machanga upande wa kulia. Baadhi ya watu wanaonekana wakiwa sokoni wengine wakitembea na wengine wakikaribia bidhaa zao ili kuuza.

Ndani ya duka hili la mavazi, kuna nguo tofauti ambazo ni za rangi tofauti. Kuna zenye zimewekwa kwenye rafu na zingine zimeekwa kwenye sanamu. Inaonekana kwamba duka hizi linauza nguo za wanaume .Kuna wateja ambao wako ndani wakinunua.

Katika duka hili la kuuzia manguo ambalo limeundwa kwa muundo wa kisasa na linapendeza. Kuna manguo aina mbalimbali yakiwemo koti na viatu vya wanaume. Kuna manguo mengine ambayo yamekunjwa na kupangwa kwenye safu kwa mpangilio mzuri. Viatu ni vya rangi tofauti na pia kuna taa ama mwanga unaotoka kwenye balbu.

Duka la nguo safu zimeundwa kwenye ukuta na mavazi ya wanaume yenye rangi tofauti yamepangwa kwa mpanglio mzuri kwa rafu. Kuna nguo ambazo zimekunjwa na kuwekwa kwenye rafu juu kuna picha mbili za wanaume ambapo wamevalia shati hizi. Hii ni matangazo inayotumika kuwavutia wateja au wanunuzi kwenye sakafu kuna vigae vya boxi ambavyo vinapendeza. Mwanga kwenye bulb unatoka kwenye paa uanaonekana kwenye kuta.

Ndani ya duka hili kuna rafu ambazo zimepangwa bidhaa mbalimbali. Bidhaa hizi ni kama viatu na nguo ambazo zinaonekana Kwa umbali. Viatu hivi ni vya mchezo, zikionyesha utofauti wa bidhaa ambazo zinapatikana. Eneo la sakafu linaonekana kuwa safi, likileta kivutio Kwa wateja.

Botiki iliyopangwa vizuri na taa za kuvutia juu ya paa yake, viatu kofia na nguo zimepangwa kwenye safu na zingine kwenye mannequins za onyesho. Nguo hizi ni za rangi tofauti zikiwashilia kuwa ni za kike upande wa nje jina la duka WOOLWORTHS linaonekana kwa mwanga.

Ndani ya duka ndogo. Bidhaa mbalimbali zimepangwa, kwenye rafu zilizo na rangi nyeupe. Bidhaa hizi ni kama viatu, kofia na mishipi ya wanaume. Viatu vina rangi kama ya kahawia na nyeusi. Kuna mwanga ambao unaotoka kwenye dari.

Ndani ya duka la kuuzia nguo, kuna mavazi ya wanaume. Mbele kuna sanaa ambayo imevalishwa mavazi ya wanaume. Pia kuna nguo ambazo zimezokunjwa na zimeekwa kwenye safu na zingine zimetundikwa kwenye viungo. Dari ya paa inatoa mwanga na nyuma kuna muuzaji kwenye duka hili.

Butiki imepangwa vizuri na mavazi tofauti, ikiwemo shati, suruali, viatu na zinginezo. Zimepangwa kwenye rafu. Kuna shati ya manjano na nyingine nyeupe. Kuna kibango ambacho ni chekundu kinachoonyesha bei ya mia tisa. Ndani pia mna midoli ambayo imewekwa kwenye onyesho.

Botiki iliyo pangwa vizuri na taa ya kuvutia juu ya paa yake. Shati zenye rangi tofauti, suruali tofauti, koti, viatu na mkoba vimevalishwa kwa manekwini ambao ni wa rangi nyeusi. Mavazi mengine yanaonekana yakiwa yamepangwa kwa utaratibu kwa duka na mengine kwenye vyuma viliotengenezwa na kuwekwa sakafuni. Nyuma ukutani kuna maandishi yaliondikwa kwa rangi ya blue .

Onyesho la vinyago vya kifahari kwenye rafu. Vitu vya kuchezea ni pamoja na Winnie the Pooh wa manjano, tumbili waridi mwenye moyo na penguini . Mpangilio unaonekana kuwa ndani ya duka; ikiwezekana duka la kuhifadhi au duka la vifaa vya kuchezea na nguo zikining'inia mbele.

Duka linalouza nguo na vifaa. Jina lingine ni maduka madogo au maduka ya mtindo. Ndani limepangwa kwa utaratibu, kisha ni safi kama pamba na kuna mavazi ya kike kama: kofia, viatu, patipati, suruali na mfuko.

Kwenye chumba kidogo chenye rangi nyeupe kuna kofia ya duara, mifuko ya mitindo na nguo nyekundu kwenye mdoli wa dummy . Pia vifaa tofauti kama cheni, pete za masikio na kipande cha kitambaa cha chungwa. Kuna picha nyuma inayoonyesha kilichouzwa. Sakafu na ukuta ni nyeupe kwa rangi.

Duka hili lina rafu ya viatu ambazo ni aina tofauti kama viatu vya mchezo, viatu vya rasmi na viatu vya kawaida. Imepangwa kwa mpangilio mzuri. Viatu hivi vina rangi tofauti kama nyeupe, nyeusi, kijani na kahawia. Upande wa kulia, kuna dirisha au kioo ambapo mwangaza unaingilia.

Maonyesho ya nguo katika botiki na raki iliyojaa nguo mbalimbali unaweza kuona mchanganyiko wa jaketi, mashati na nguo zingine zinazoning'inia kwenye hanger . Mazingira yanaonekana kuwa na nafasi ya reja reja yenye kuta za rangi mkali na mpangilio ulioandaliwa vizuri.

Botiki iliyopambwa vizuri na taa za kuvutia juu ya paa yake. Viatu vya nguo na mifuko vinaweza kuonekana kwenye safu la onyesho. Sehemu kubwa ya ndani imefichwa lakini muundo wa nje uliobuniwa wa jina la duka unaonekana kwa mwanga unaong'a.

Katika nafasi iliyobana mikanda ya rangi, urefu, upana, nyevu na saizi tofauti za buku imefungwa kwa uangalifu. Fimbo ya chuma inayong'aa inapitia kwenye pakiti na mengi ya kile kinachozunguka hakiwezi kuonekana.

Gari aina ya Nissan limeegezwa kwenye barabara yenye lami, rangi yake ni ya kijivu, madirisha ni yenye rangi na inauwezo wa kubeba abiria kumi na wanne. Nyuma yake ina nambari za usajiri kwenye bambo la chuma la kijano KCN 709X hii inaashiria kwamba gari hili liko nchi ya Kenya. Kwa mbali kuna magari mengine na kando yake nyaya za sima na miti ya kijani kibichi.

Mstari wa magari, uwezekano ndani ya chumba cha maonyesho na madirisha makubwa ya kioo kuwezesha mazingira ya mwanga na wazi. Magari hayo yanaonekana kuuzwa, yakionyesha aina mbalimbali za mifano.

Eneo la wazi lenye nyasi, mtu mmoja anaelekea kwenye magari yaliyopaki. Kuna magari kadhaa ya rangi tofauti hasa nyeupe, nyeusi na bluu yaliyopaki kwenye sehemu hii ya wazi. Mtu huyu anaonekana amevalia fulana, suruali nyeusi na viatu vyekundu. Miti ya kijani kibichi iko kwenye maeneo haya ishara ya kuwa sehemu hii ni ya kijijini.

Mwanamke mweusi ndani ya gari anamkabidhi kitu mwanamume nje ya gari. Mwanamke aliye kiti cha dereva ananyoosha mkono kwa mkono wake wa kulia, ameshika kitu huku aliye nje ya gari akinyoosha mkono wake kukipokea. Mpangilio unaonekana kuashiria mwingiliano wa kawaida, unawezekana kufanana na shughuli au kubadilishana kati ya watu hao wawili. Mandhari nyuma inaonyesha mwanaume kwenye kiti cha mpita njia, na sehemu ya mambo ya ndani.

Gari hili limeegezwa katika eneo la wazi. Lina rangi ya buluu na nyeusi na linaonekana kuwa na mwonekano mzuri. Pia lina kanda ya juu, inaweza kubeba mizigo ikiashiria uwezo wake mkubwa. Magurudumu yake ni makubwa yenye rangi nyeusi.

Gari lililoegeshwa juu ya uso wa uchafu uliowekwa dhidi ya mandhari ya ardhi ya aina ya miamba ya milima, ambayo hutumiwa mara nyingi kwa usafirishaji wa kikundi. Ina rangi nyepesi inaonekana kuwa na vifaa kwa ajili ya kusafiri na vipengele kama madirisha ya rangi.

Gari hili ndogo, ambalo nambari yake ya usajili ni KDH, 990J , ambalo lina rangi nyeupe, na mataa yake ya mbele yanaonekana kuwashwa, limeegezwa, kwenye eneo la wazi, ili kununuliwa, madirisha yake yameekwa tint , na pia magurudumu yake, ni meusi.

Gari hili, aina ya Suv la Volkswagen, limeegezwa kwenye barabara, lina rangi nyeupe na lina alama ya kampuni ya Volkswagen mbele. Gari hili linaonekana kuwa katika mazingira ya barabara na nyuma yake kuna miti ya kijani kibichi.

Gari ndogo la rangi nyeusi lililopaki kwenye eneo lenye nyasi . Gari hilo lina muundo wa kisasa na inaonekana kuwa katika hali nzuri . Madirisha ya gari yamewekwa tint hali inaongeza faragha na uzuri wa muonekano wake. Magurudumu yake yana reams za kuvutia zenye mapambo mekundu , na gari linaonekana kuwa ni ya aina ya hatchback . Kwenye nyuma, kuna mandhari ya magari mengine yaliopaki pia, pamoja na miti michache.

Matatu nyeupe imeegeshwa mahali penye lami, labda katika kituo cha magari au kituo cha polisi. Lina uwezo wa kubeba abiria kumi na wanne. Lina alama za usalama kama vile mistari ya rangi ya njano na nyekundu upande wa nyuma. Lina namba ya usajili. Kando yake, kuna nyaya za stima na miti ya kijani kibichi.

Kwenye eneo la wazi lenye nyasi, magari mawili yamepaki. Moja ya rangi nyeusi na ingine ya kijani kibichi. Yana nambari za usajili za Kenya, moja lina KBR 704Q Toyota na jingine KCH 539P. Milango ya magari yote mawili iko wazi na kuna watu wawili wenye wanazungumza au kutoa kitu kwenye gari.

Gari la rangi nyeusi limeegeshwa kwa uwanja wa maegesho. Nyuma kuna magari mbalimbali na yenye rangi tofauti. Kuna maandishi ya bei ya shilingi milioni mbili nukta nne ikionyesha gari hili linauzwa kwa bei hii. Mazingira ya eneo hili kuna majengo ya nyumba za kisasa ikiwa sheria hapa ni mji au jijini. Pia kuna miti ya kijani kibichi. Kuna maandishi yenye ujumbe the one you've been looking for ikiwa njia moja kupiga kampeni kuuza magari.

Magari yamepangwa kwa karibu katika eneo moja, magari haya yana tofautiana kwenye rangi kimo ingine ni madogo ingine ni makubwa. Eneo hili linaonyesha umakini katika kupanga magari hayo kwa usawa ilikuepusha migongano na kukasirisha upatikanaji wake. Magari mengi yanaonekana kuwa ni mapya au mabichi ingawa si rahisi kubaini.

Kwenye chumba kizuri cha maonyesho ya gari kuna wanawake wawili na pembeni yao kuna jina la magari wanayouza. Kuna magari mawili meupe yameoneshwa. Kuta zimepakwa rangi nyeupe, nyekundu na rangi ya bluu.

Aina ya gari ya Nissan iko katika maonyesho ya kuuzia magari. Ni gari ambayo ina uwezo wa kubeba abiria kumi na nne. Katika sehemu ya nyuma magari yanapita ikidokeza kuwa hii ni barabara yenye shughuli nyingi.

Gari aina ya Toyota Nissani ipo uani. Ina namba yake ya leseni. Nyuma yake kuna magari mengine meupe. Miti mirefu ya kijani kibichi wa rangi, majengo mengi. Pembeni mna nyaya za stima pia.

Riksho nyekundu pia inajulikana kama tuktuk iliegezwa kwenye nyasi. Imefunikwa Kwa sehemu na miti au majani. Riksho za magari hutumika Kwa kawaida kwa usafiri katika nchi nyingi. Gari inaonekana kuwa na jina la chaka duramax upande wake.

Chumba cha maonyesho ya magari ya hali ya juu chenye balbu nyingi za kuvutia. Kina magari mawili nyeusi aina ya SUV . Moja nyeupe aina ya Range Rover na pickup ambayo iko karibu na njia ya kutokea. Nafasi ya ndani inaonekana kuwa kubwa kwa vile magari yana nafasi nyingi kati yao.

Trela kubwa limeegeshwa kwenye mwinuko mbele ya gala. Nyuma yake kuna modeli ya magari yasiyojulikana. Mtu anaweza kusema kuwa mzigo unakaribia kupakiwa, kwani mgongo wake umefunguliwa. Kuna maneno yaliyoandikwa kwa maandishi ya Kichina mbele ya la jengo hilo.

Onyesho la nguo ikiwezekana katika soko la wazi ya vitambaa au mavazi ya rangi mbalimbali, yamepangwa kwa namna flani usio na mpangilio. Mtazamo unaonekana kuwa juu ya sehemu ya vitambaa ikionyesha mfumo na rangi zao.

Hapa ni ndani ya soko. Tunaweza kuona kutoka upande wa juu wanunuzi ama wateja ambao wananunua bidhaa hizi. Bidhaa hizi ni kama nyanya, vitunguu, mandizi, karoti ,kabeji ambazo zimepangwa kwa mpangilio mzuri. Mazingira yanaonekana kuwa safi ambayo yanaweza kuvutia wateja kuja kununua.

Bidhaa za urembo zimeekelewa kwenye meza, katika soko, aina yake ni kama vijiko, vyungu vidogo vya mbao, mikoba ya mikono iliyotengenezwa kwa nyenzo, mapambo ya ukuta, vinyago na viatu vya ngozi, bidhaa hizi hunuliwa na watalii, na kwa hivyo huleta ajira, na zinaonyesha utamaduni na asili ya Waafrika.

Ndani ya soko hili kuna bidhaa mbalimbali ambazo zinauzwa, ambazo ni matunda aina ya mandizi, maembe, machungwa na nanasi. Kuna mama moja aliyevalia shati nyeupe na sketi ya kijivu. Anaonekana kuwa muuzaji na kando yake kuna mteja ambaye ameinama chini.

Sokoni matunda kama maembe, mandizi, mananazi zimepangwa kwa utaratibu na kuwekwa kwenye kreti. Kuna bidhaa zingine kama nyanya na mboga. Kuna barabara ambayo iko katikati ya soko hili na kuna mwanamke aliyebeba bidhaa kwa karatasi na mwanume aliyevalia koti ya rangi nyeupe, wanaonekana wakitembea kwenye barabara hii. Kando kuna taa za barabarani za upande wa kushoto kuna jengo kubwa lenye gorofa mingi.

Eneo la wazi lenye soko. Wauzaji wametandaza bidhaa zao, chini kwenye sakafu, na mabango yanaonyesha bei yake. Bidhaa tofauti hasa viazi vitamu, mbaazi, viazi, na bidhaa za vyakula vinginevyo. Mbele kuna wateja wawili wa kike na wa kiume. Kando la soko hili, kuna lori ya rangi wa bluu, na nyuma kuna nyumba kubwa ya kifahari, ya rangi ya kijani na nyeupe.

Soko kubwa limejengwa kwa paa, la bati na chuma yenye rangi ya buluu na kuwapa wanabiashara na wateja mazingira mazuri dhidi ya jua kali na mvua. Ndani kuna bidhaa zilizopangwa kwa mpangilio mzuri, ikiwemo ni vitunguu na nyanya kwa wingi. Wanabiashara na wateja wanaonekana kwenye soko hilo wakihudumiana

Sokoni au katika eneo la kuuza matunda kuna mtu anapakia matunda na meza yenye matunda mbalimbali kama maembe, machungwa, mapaparachi na mengineo. Binti mmoja amevaa rinda ya mstari ya rangi nyekundu na nyeupe, akiwa ameshikilia chupa kuna mtu mwingine nyuma ya meza ya matunda.

Eneo la soko, bidhaa za kilimo zimepangwa kwa ajili ya kuuza. Kundi la vikapu na mifuko mbali mbali iliyojazwa na tangawizi. Kikapu cha plastiki cha kijani kilichojaa tangawizi. Upande wa kushoto wa chini kuna vikapu asili ya mkeka. Sehemu ya nyuma kuna mahindi kwa gunia na mboga.

Kwenye eneo la soko la wazi, kuna viatu ambazo zimepangwa kwa safu juu ya meza, zina rangi tofauti kama ya njano, nyeupe, nyekundu na nyeusi. Umbali pia kuna manguo mengine ambayo yanauzwa.

Hili ni soko la ndani lenye shughuli mingi. Kuna rafu nyingi ambazo zimepangwa na kuna matunda na mboga mbalimbali. Miongoni mwao ni mandizi viazi na maembe kuna watu wawili ambao wamevalia koti za kijani kibichi na wanahudumia wateja. Soko kama hili ni sehemu muhimu wa uchumi wa kitaifa.

Duka ya nyama kuna sehemu tofauti za nyama zikiwa zimeekwa kwenye meza. Kwenye meza hio kuna vipande vikubwa vya nyama mbichi vinavyoonekana, nyuma, kuna, sehemu ya nyama ambayo inayoshikwa kwa glasi.

Ndani ya soko wachuuzi wamepanga bidhaa zao kama matunda, nyanya, vitunguu, mandizi mbivu na yasiyo mbivu. Sokoni mna wateja wengi na watu wamechangamka. Kwa umbali kuna mwanaume anayenunua bidhaa zake. Kuna bango ya maandishi yameandikwa kwa rangi nyeupe kuhusu fundi bomba na nambari yake ya simu. Karibu ni majengo na barabara inayopita katikati ya soko hili.

Sehemu ambapo watu huuza na kununua bidhaa inaitwa soko. Hapa kuna aina mbali mbali ya bidhaa kama nyanya, vitunguu, karoti na mauzo. Utapata kuna wenye wanaouza vitu vingine kama nguo. Ni mahali ambapo shughuli nyingi hufanyika. Usafi unafaa kuzingatiwa kuzuia maradhi.

Eneo la soko lenye shughuli nyingi na aina mbalimbali za matunda ikiwa ni pamoja na matiki maji na pengine aina nyingine za matikiti yakiuzwa. Wachuuzi na wateja wengine wanawasiliana katika kile kinachoonekana kuwa wazi au mazingira ya nje. Mazingira yanaonekana kuchangamka na watu wanajishughulisha na shughuli za kununua na kuuza.

Nyanya, vitunguu, matango, karoti, maboga, ndimu, tikiti, matunda ya joka, kitunguu saumu, vimepangwa vizuri sana katika soko ndogo tayari kwa kuuzwa. Mbaazi zimemenywa zimewekwa kwenye chombo cha buluu, kimepimwa kwa kiasi kidogo na kikubwa.

Soko lililowekwa vibaya katika barabara ya makazi duni, kuna mabango yaliyoharibika, waya za umeme zilizosokotwa na tanki la maji la chuma lililoinuliwa juu ya ardhi. Watu wamekusanyika mbele ya kituo cha mabasi, cha muda ambapo mabasi mawili ya manjano na kijani yameegeshwa. Kuna shughuli nyingi zinaendelea.

Viatu vya kisasa vya wanadada kama vile viatu vya ofisini, viatu vya harusi na sherehe mbalimbali zimepangwa kwa meza ambalo limeundwa kwa mbao na karatasi nyeusi ambayo imetandazwa na bidhaa zingine pia kama redio vifaa vya simu na miwani.

Jengo hili la kisasa lina magorofa mengi, imepakwa rangi nyeupe na madirisha yako na rangi nyeusi, pia kuna balkoni katika upande wa mbele. Nyumba hili linaweza kuwa la kukodisha ama pia linaweza kuwa limejengwa ili kuuzwa.

Bango la matangazo ya mradi wa mali isiyohamishika unaoitwa city rais residences iliyoko Westlands tangazo linaangazia upatikanaji wa vyumba viwili vya kulala na vyumba vitatu pamoja na robo ya watumishi wa ndani. Pia inataja bei ya kuanzia ya shilingi milioni kumi na moja. Asili ni pamoja na muundo wa kisasa wa jengo la makazi.

Katika eneo hili, kuna majengo mawili ambayo ni tofauti. Moja lina balcony ambalo inaonekana kwa wazi. Kando, kuna mwonekano wa soko au eneo la biashara, ambapo kuna vitu vilivyowekwa huenda ni kuni au vifaa mbalimbali.

Jengo kubwa la kisasa la ghorofa liko kwenye eneo la mjini. Mbele kuna bango linaloonyesha mpango wa kuuza nyumba hizi na lina taarifa ifuatayo, idadi ya vyumba ni mbili ama tatu, ukubwa wa nyumba na asilimia arubaini ya nyumba zilizouzwa. Kuna mabango mengine na madogo. Ujenzi wa nyumba hizi ni wa kisasa na unazidi kuimalika.

Jengo hili bado halijakamilika. Lina ukuta wa mawe na madirisha. Sehemu ya chini inaonekana kuwa na rangi ya kijani kibichi, na pia hali ya anga inaonekana kuwa nzuri. Chini, kuna sehemu ambayo nyasi imemea.

Majengo mawili ambayo yameundwa kwa muundo wa kisasa ambayo ya rangi ya kijivu na kwenye madirisha yana rangi nyeupe. Yana maghorofa mengi na pia balkoni zinaeza onekana kwenye upande wa mbele. Majengo haya ama nyumba hizi zinaezakuwa za kukodishwa ama pia zimejengwa ili kununuliwa. Mazingira ni safi.

Jengo la kifahari limejengwa katika mtindo wa kisasa. Nyumba hii ina rangi ya kijivu na manjano paa yake nu nyekundu na vioo vikubwa ambapo mwangaza unaingia ndani. Eneo la mbele kumepandwa mimea ya kijani na lami inayotoka barabarani hadi kwenye nyumba. Mazingira yanaonyesha kuwa huu ni mjini au jiji.

Nyumba ya kifahari imeundwa kwa muundo wa kisasa, na ni ya gorofa moja. Imepakwa rangi ya manjano na ina dirisha kubwa ambapo mwangaza wa kutosha unaingia ndani. Mbele ya nyumba hii kuna viti vya chuma vya rangi nyeupe na bustani iliyo na maua yanayopendeza sana ikiashria sehemu ya sherehe. Anga ni ya mawingu kiasi lakini angani kuna rangi ya bluu.

Nyumba hii iko katika mazingira ya wazi na imejengwa kwa muundo wa kisasa. Ina madirisha makubwa na balcony . Ina rangi nyeupe na kuna sehemu ambayo imepakwa rangi ya kijivu. Inaonekana kwamba ni nyumba mpya ambayo inajengwa. Kuna watu ambao wako ndani na wengine wamo nje.

Nyumba hii ya kifahari ya muundo wa kisasa iko na madirisha makubwa yenye grili za chuma. Kuta zake ni za rangi ya chungwa na paa ni la kijani kibichi. Bango kubwa ni la chuma, lina rangi nyeusi na lina mapambo ya dhahabu. Bango ndogo kwenye ukuta huenda ni kuhusu ulinzi na jina la kampuni ya usalama. Kwa kuzingatia usalama kwenye upande wa juu wa kuta, kuna nyaya zenye miba.

Mlango wa jumba la urembo lenye madirisha makubwa, ngazi pana ya waridi inawekelewa kwenye mlango, na mahali pa moto chini. Kiwanja kinatunzwa vizuri na kufunikwa na nyasi fupi ya kijani.

Nyumba hii ya kisasa iko katika mazingira safi, tulivu na ya kupendeza. Kuta ni ya rangi ya waridi na beige paa ni ya rangi nyeusi na ya machungwa. Kuna madirisha makubwa ambako mwangaza unaingia ndani mbele kuna bustani iliyo pangwa vizuri na miti ya ndizi, maua mekundu na mimea ya kijani kibichi. Lango kuu limeundwa kwa chuma na liko wazi.

Jengo hili lina ghorofa nyingi. Lina rangi nyeupe, ya kijivu na ya machungwa kwenye sehemu tofauti. Mbele ya jengo kuna bwawa ya kuogelea yenye maji ya blue na eneo la kupumzika. Kuna mtu aliyevalia kofia ya usalama ya njano, inaonekana ni mfanyikazi. Mandhari ya nyuma inaonyesha miti na anga la bluu yenye mawingu machache.

Katika sehemu hii ya ardhi, nyasi imekauka na kutupwa taka, hii ni ishara ya ukame au ukavu na kwamba mimea haiwezi kufaulu. Upande mwingine kuna nyumba za kifahari zilizojengwa. Mazingira yanaashiria kuwa huku ni kijijini, lakini kuna maendeleo. Nyaya za stima zinaonekana zimepitia kwa nyumbani hizo.

Safu ya majengo matatu ya ghorofa saba yanaendlea kujengwa. Kuna mfanyikazi mmoja kwenye eneo katika paa la juu zaidi la jengo lililokuwa katikati. Waya za umeme zimeweza kuonekana mita chache mbele ya eneo la ujenzi na pia kuni zilizokusudiwa kuunga mkono bamba zinaweza kuonekana kutoka nafasi za dirisha.

Nyumba ambayo ina uzio wa umeme imezungukwa na ukuta wa mzunguko ya nafasi imejengwa kwa mtindo mzuri na rangi ya kushangaza, pia kuna madirisha ya njia moja ambayo yamewekwa vizuri. Pembeni kuna miti mirefu ya kijani.

Lango pana la chuma lililopakwa rangi nyeusi, bango lenye maelezo ya uchunguzi, pamoja na nambari ya simu. Nyuma ni jengo ambalo liko karibu kukamilika. Grilli za chuma zimewekwa kwenye nafasi zilizoachwa nyuma kwa ajili ya ufungaji wa dirisha. Bomba la plastiki nyeupe kwa ajili ya mfereji ya maji pia inaweza kuonekana inayojitokeza kutoka kwa saruji.

Ujenzi wa nyumba za kukodesha ni muhimu na unachangia katika maendeleo ya nchi. Katika ujenzi huu zingatia mahali kuna watu wengi, usalama na usafi. Lazima kuwe na mikakati ambayo hufuatwa na mwishowe ni kwamba kuna mapato mazuri kutokana na ujenzi.

Lango pana la chuma lililopakwa rangi nyeusi, bango lenye maelezo ya uchunguzi pamoja na nambari ya simu. Nyuma ni jengo ambalo liko karibu kukamilika. Grili za chuma zimewekwa kwenye nafasi zilizoachwa nyuma kwa ajili ya ufugaji madirisha. Bomba la plastiki nyeupe kwa ajili ya mifereji ya maji pia inaweza kuonekana inavyojitokeza kutoka kwa saruji.

Ndani ya duka kubwa kuna eneo la kuonyesha matunda hasa mananasi. Mananasi haya yamewekwa kwa mpangalio mzuri na yana majani ya kijani kibichi. Inaonekana kwamba kuna alama ya matangazo yenye inaonyesha bei au offer maalum. Ndani kuna mwanga wa kutosha.

Nje ya jengo hili kubwa kuna maandishi makubwa na geti nyeusi ya chuma, kuna bango lenye maandishi yenye jina la duka la Naivas hii ni thawiri kwamba hapa ni mjini, kumekaribia usiku na taa za barabarani zimewaka ili kuleta mwanga. Upande wa chini kuna gari la bluu lisiloonekana vizuri. Kando ya jumba hii kuna jengo lingine.

Ndani ya duka kubwa la Naivas linalojulikana kama Cafe Naivas, kuna kaunta ya glasi inayoonyesha chakula mbalimbali. Vyakula hivi huenda ni kama keki, pizza, na vinginevyo. Juu ya kaunta kuna bango kubwa linalosema Cafe Naivas, ambalo limepambwa na rangi ya chungwa. Pia kuna sehemu iliyoandikwa cheese and sausage , na express counter .

Sehemu ya mbele ya duka kubwa la Quick Mart juu ya mlango wa kuingia, bango jeusi na lina maandishi ya rangi nyekundu. Karibu na mlango, kuna miti midogo ya kijani iliyopandwa na kufanya duka hili kupendeza. Kuna mikokoteni ya kusukuma bidhaa. Duka hili la Quick Mart hupatikana mijini mbali mbali nchini Kenya.

Ndani ya duka kubwa. Kuna mwanamke mmoja aliyesimama na troli ambapo ananunulia bidhaa zake. Kando yake kuna bidhaa ambazo zimepangwa kwenye rafu, kama sabuni na pia kwenye paa kuna bango ambazo zinaonyesha kwenye bidhaa hizo zinafaa kununulia. Juu kuna mwangaza unaotoka kwenye balbu kwenye dari.

Hii ni duka la vyakula. Kuna sehemu ambayo imeekwa ili kutunza bakuli za vyakula. Humo ndani, kwenye safu kuna mikate, na bidhaa nyingine za jikoni. Kuna watu wawili wanaojadiliana na kununua bidhaa hizi, zenye ziko kwenye friji.

Duka lenye muundo wa kisasa wenye jina, Foodplus, linatumikia wateja mbalimbali. Mbele ya duka kuna bidhaa zilizowekwa wazi ili kuonyesha upatikanaji wa bidhaa tofauti.

Nje ya duka, kuna nguzo mbili zilizopakwa rangi ya nyeupe na mistari ya rangi ya machungwa kwa ajili ya kuonekana vizuri. Nyuma ya duka, kuna nembo ambayo ina jina la Naivas, ambalo ni jina moja ya maduka makubwa ya rejareja nchini Kenya.

Ndani ya duka kubwa bidha zimepangwa kwa mbangilio mzuri kwenye rafu pia kuna maandishi ambayo yanaonyeshana kwamba bidha hizi bei yake imepunguzwa, kwa umbali kuna mwanamke mmoja aliyevalia koti nyeupe na suruali nyeusi anaonekana kununua kwenye sakafu kumejengwa kwa kutumia tile na mazingira ni safi.

Rafu ziko upande wa kushoto na wa kulia na bidhaa zimepangwa kwa mtiririko mzuri kwenye supamaketi . Bidhaa hizi ni kama vyakula vya pakiti na vinywaji. Njia ya katikati ni pana na safi ikiwezesha wateja kupita kwa urahisi. Kwenye paa kuna taa za dari, zinazotoa mwangaza wa kutosha. Kuna mabango ambayo yamewekwa mahali tofauti.

Katika duka kubwa kuna sehemu ya self checkout . Mfumo huu wa kiteknolojia una mruhusu mteja kujiuzia bidhaa mwenyewe bila msaada wa mfanyikazi wa duka. Kuna skrini kubwa ya kuguza, ambayo huonyesha maagizo ya malipo. Pia bidhaa zimepangwa kwenye rafu pande zote mbili za duka na mwonekano ndani wa duka ni safi.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa, kuna pande ambapo kuna vyakula, matunda na mboga mbalimbali, pia kuna vitikiti maji na machungwa ambayo yanaonekana kwenye meza ya kuonyesha bidhaa. Kuna alama la tangazo kama best deal ,ikionyesha punguzo la bei ambalo litawavutia wateja wengi.

Viatu mbalimbali kama vile raba ,viatu vya spoti na vinginevyo vimepangwa kwenye rafu nyeupe vina rangi kama nyeupe, nyekundu, blue na nyeusi upande wa juu kwenye rafu kuna bango lenye maelezo ya picha ya majina za viatu sneakers . Juu yake kuna taa zinazotoa mwanga na kufanya duka liwe maridadi.

Kwenye sehemu mbele ya duka kubwa kuna bidhaa kama karatasi za chooni zilizopangwa vizuri juu ya meza na mauzo ya ofa maalumu. Bidhaa hizi ni chapa ya tena na zingine zenye maboksi yenye maandishi ya matangazo kama ten plus two free yakionyesha punguzo au bonasi ya bidhaa.

Sehemu ya duka kubwa la vyakula imepangwa bidhaa kwa mpangilio mzuri kwenye vibanda vya plastiki vya kijani. Bidhaa hizi ni kama mboga za majani, sukumawiki na lettuce . Matunda ni kama ndimu na matunda ya rangi ya manjano. Mboga nyingine ni kama karoti, vitunguu na pilipili hoho.

Ndani ya duka kubwa la Cleanshelf, kuna bidhaa mbalimbali ambazo zimepangwa kwenye rafu kwa mpangilio mzuri. Bidhaa hizi ni kama za kuoshea ambazo ni Ariel, Downy na pia kwa umbali kuna mafuta ya kupikia. Katikati kuna njia iliyo wazi ili wateja waweze kupitia na pia kuna friji ambayo imewekwa vinywaji.

Kwenye duka kubwa la reja reja, kuna bidhaa mingi zimepangwa kwa utaratibu kwenye rafu. Kuna watu wanaonunua; mmoja wao mwanamke aliyevalia barakoa na nguo nyekundu. Anasukuma troli ambayo limejaa bidhaa mingi mno alizozinunua. Nyuma yake kuna mtu mwingini anainama na kuchukua bidhaa kwenye rafu.

Katika sakafu nzuri sana, dari zilizona bulb nzuri , mahali penye nafasi nyingi kwenye duka kubwa hili , kuna mashine za kuosha ambazo zinaonyeshwa kutoka kwa ile kubwa na ndogo ikiwa na jina la kampuni ya utengenezaji kama LG na VON pia zinalabel ya bei.

Duka kuu nadhifu iliyo pangwa vizuri, vitambulisho vya bei vinaweza kuonekana vikiwa vimerundikwa kwenye rafu, sanduku tupu la hudhurungi liko sakafuni dhidi ya sitaha ya chini, vinywaji maarufu vya machungwa huchukua sehemu kubwa ya rafa ya mbele, vitu vingi vinavyouzwa ni vyakula vya bidhaa za matumizi ya nyumbani.

Ndani ya duka kubwa upande mmoja kuna vitu vilivyo pangwa vizuri, vinavyo tumika kutengenezea chai kama vile makoko ya kahawa na siagi ya kokoa. Kwenye rafu nyingine kuna biskwiti na vitafunio vingine ambavyo havionekani vizuri. Kuna mwanga kutoka kwenye balbu za dari na gunzo nyeupe za duara zinazoonekana

Katika jengo hili kubwa linalohifadhi duka kubwa nchini Kenya kwa jina Carrefour. Mlangoni kuna trolley nyingi za chuma zinazotumika kubebea vitu vilivyonunuliwa na watu wanaonekana kuingia na wengine wakiwa katika harakati za kulipa bidhaa walivyonunua. Juu kuna bango yanaonyesha bei ya bidhaa.

Mkate, mayai kwenye trei na vitu vingine ambavyo havionekani vizuri vimepangwa katika rafu nyeupe na ya chungwa iliyogawanywa katika sehemu nne hadi saba kila moja. Kuna vijiti vya chuma mlangoni. Nyuma kuna picha isiyoeleweka ya mtu asiyeonekana vizuri aliyevalia mavazi ya buluu.

Mtu aliyevaa nguo za chungwa, akichukua nafaka ambazo zimetunzwa vizuri kwenye mashine ya kusiaga. Kwenye rafu kuna vyombo vya kuhifadhia kiasi sawa ambapo mchanganyiko wa rangi nyeusi, chungwa maruni umehifadhiwa.